Kituo cha afya hiki kinatoa huduma za kuwapa watoto chanjo. Daktari huyu anamdunga mtoto naye mamake amemshikilia mtoto ili amchunge asije akadhuruiliwa na sindano.

Mkono hii imeshika sirinji na dawa kwenye chupa. Waonekana kuwa daktari yuko tayari na anaelekea kumpa chanjo au kumdunga mgonjwa.

Muuguzi huyu amevalia koti ya rangi ya manjano, amebeba sanduku la dawa ambalo ni rangi ya samawati, kwenye uwanja huu kunaonekana kuwa na maji mingi sana ambayo ni chafu hivyo basi muuguzi amevalia gambuti ili kujikinga na maji hayo chafu.

Hii ni dawa ya covid ,inayojulikana kama covid cure . Mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili, serikali kuu ilitoa amri kua kila mmoja apate kupewa chanjo ya covid ili kuzuia maradhi hiyo kuenea.

Hii ni chumba cha matibabu hapa panaonekana kuwa watoto wamefika hivi leo ili kupatiwa chanjo. Daktari huyu amemshika mtoto ili kumkagua na kujua shida yake kabla ya kumpatia chanjo.

Hapa kunaonekana mtu anayenunua vidonge aina ya Soft gel kutoka kwenye chupa hadi kwenye kiganja cha mkono wake. Vidonge hivi vinaonekana kua vya rangi ya dhahabu au manjano hafifu. Na vinaweza kua virutubishi vya lishe kama vile Omega three, vitamini D au mafuta ya samaki.

Hapa ni langoni, mlinda lango huu ananawa mkono. Panaonekana tangi ya rangi ya samawati, inayobeba maji. Pia kuna dawa ya kunawa mikono.

Hapa ni mahali pa kutupia takataka, mahali hii inaonekana kuwa uchafu kupita kiasi hivyo basi kuna watu wawili wanasafisha mahali hii kwa kuiondoa takataka.

Mwanaume huyu amevalia kofia nyekundu na nguo nyekundu mkononi mwake ameshika vijiti ambavyo vinakaa kuwa dawa ya kiasili. Nyumba yake imetengenezwa na udongo mwanaume huyu anaonekana kuwa mzee wa jadi.

Hili ni chumba cha matibabu, kwenye chumba hili panaonekana kuwa na mtoto mdogo. Mtoto huyu anaonekana kuwa mgonjwa sana, hivyo basi daktari anamdunga sindano ili apate kupona.

Hii ni chumba cha kufanya utafiti, utafiti unaofanywa hapa unaeza kuwa utafiti wa kemikali mbalimbali, utafiti wa magonjwa mbalimbali na utafiti wa dawa mbalimbali.

Hapa ni mahali pa kutolea huduma za kiafya. Panaonekana dawa ya kibanu pamoja na dawa ya surua, pia kuna madawa mengine mengi na syringi ya kuwekelea dawa za kudunga sindano.

Hii ni chumba cha dawa, kwenye chumba hii yanaonekana vibuyu vinne ambavyo vinabeba dawa aina aina, mgonjwa yeyote atakaye pewa dawa hii huweza kupona na kupata nafuu.

Hapa ni hosiptalini, kuna mgonjwa mbaye amevalia maski na ameketi, daktari naye anamdunga mgonjwa huyu ili apate kupona na kuepukana na magonjwa ambayo yanamuumiza.

Hii ni huduma ya afya kwenye kisanduku kidogo kunaonekana kuwa na dawa ya unga unga. Pia kuna sirinji ambayo daktari huitumia kupitisha dawa kwenye mwili ya mgonjwa.

Mgonjwa huyu amelazwa kwenye machela. Anaonekana kuumia kwenye mguu wake na kwa hivyo daktari huyu anamsaidia kunyoosha mguu wake, ishara ya kuwa anafanyiwa huduma ya kwanza.

Tunayo sanduku saba yenye rangi tofauti tofauti, sanduku hizi zimebeba dawa zenye madili mbalimbali, kuna maadili yanayoitwa Artoresin, Stress Care Max na zingine mengi.

Hapa ni mahali pa kumwaga takataka serikali inaweza kutenga mahali kama hapa ili kuhakikisha kuwa mahali ambapo watu wanaishi ni pasafi kwa kumwaga takataka katika mahali hii. Maafisa wa polisi wamesimama hapa wakiwaangalia watu wanavyomwaga takataka.